Watu wa jinsia ya kike na kiume wapo katika chumba cha darasa, wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa chuma na mbao, wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya watu wazima.

Kundi la watu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba cha darasa, wameketi katika viti na meza vilivyotengenezwa kwa mbao, juu ya meza kukiwa na chupa za maji na madaftari, wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya watu wazima.

Wanawake wawili wapo ndani ya darasa wameketi katika viti na meza vilivyotengenezwa kwa chuma na mbao. Juu ya meza kukiwa na: vitabu, madaftari na makaratasi mengine; wanatumia kalamu ya risasi kuandika maandishi yao. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya watu wazima.

Wanawake watatu na wanaume wawili, wapo ndani ya chumba maalumu, wakiangalia kwa makini kifaa kilicho juu ya meza. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya watu wazima.

Kundi la watu wa jinsia ya kike na ya kiume wameketi katika viti vya plastiki, pembeni kukiwa na mboga zilizostawi vizuri zenye rangi ya kijani kibichi. Wanasikiliza kwa makini walimu waliosimama mbele yao wakitoa ufafanuzi juu ya jambo fulani. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya watu wazima.

Kundi la watu wa jinsia ya kike na ya kiume, wapo ndani ya hema lililopambwa kwa vitambaa vyenye rangi nyeusi, nyekundu pamoja na nyeupe. Juu ya meza kukiwa na balbu za taa, zilizowaka kwa mwanga wa kijani na mwanga mweupe. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya watu wazima.

Kundi la wanawake na wanaume wapo ndani ya darasa. Wamekaa katika viti vilivyotengenezwa kwa mbao. Juu ya meza kuna mafaili pamoja na chupa za maji. Wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya watu wazima.

Wanawake na wanaume wapo ndani ya chumba cha darasa, wanawake wawili waliokaa katika dawati la mbele, wanaangalia kwa makini mchoro uliopo katika kitabu huku mwanamke mmoja akimuelekeza mwanamke mwingine kuhusiana na mchoro huo hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya watu wazima.

Wanawake waliovalia mashuka ya kimasai, wapo ndani ya hema lililoezekwa kwa turubai nyeupe, wengine wamesimama huku wengine wakiwa wamekaa mbele ya cherehani wakishona kwa kutumia vitambaa vya rangi nyekundu. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na yakiume wako ndani ya chumba maalum cha kufanyia kikao, mbele yao kukiwa na ubao, wakimsikiliza kwa makini mtu aliye simama katikati yao akitoa maelezo kuhusu jambo fulani. Hii inaashiria kua ni elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na kiume, wapo ndani ya chumba cha darasa wameketi katika viti na meza kwa pamoja wakijadili kuhusu jambo fulani. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya watu wazima.

Kundi la wanawake na wanaume wapo ndani ya chumba maalumu wamesimama mbele ya jukwaa, mbele yao kukiwa na meza yenye kompyuta mpakato pamoja na makaratsi. Hii inaashiria kua ni elimu ya watu wazima.

Kundi la watu wa jinsia ya kike na ya kiume wamesimama kwa pamoja mbele ya meza kukiwa na kompyuta mpakato, madaftari, makaratasi pamoja na makopo, hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya watu wazima.

Kundi la watu wa jinsia ya kike na ya kiume wako ndani ya chumba cha darasa wameketi katika viti na wengine wamesimama wakisikiliza kwa makini maelezo yanayotolewa na mwalimu aliyesimama mbele yao. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba cha darasa wameketi katika viti na wengine wamesimama. Juu ya meza kukiwa kuna: vitabu, madaftari pamoja na makaratasi; watu wote wanaangalia kwa makini maandishi yanayoandikwa na mwanaume mmoja aliyeketi katikati yao. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na kiume wameketi nje (chini ya miti) katika viti vya plastiki wakiwasikiliza kwa makini walimu wawili waliosimama mbele yao, wakiwapa maelekezo kuhusu jambo fulani; hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume waliovalia barakoa wapo ndani ya darasa, wameketi katika viti na meza. Juu ya meza kukiwa kuna: makaratasi, madaftari pamoja na pochi; wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya hema lililoezekwa kwa turubai lenye rangi nyeupe, wanamsikiliza kwa makini mtu aliyesimama mbele yao akiwapa ufafanuzi juu ya jambo furani, hii inaashiria kuwa ni elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na yakiume wapo ndani ya chumba maalum wameketi, nbele yao amesimama mwalimu aliyeshika kompyuta mpakato. Wanamsikiliza kwa makini mwalimu huyo anaetoa ufafanuzi juu ya jambo fulani. Hii inaashiria kua ni elimu ya watu wazima.

Kundi la watu wa jinsia ya kike na ya kiume wamesimama ndani ya hema maalumu, wakisikiliza kwa makini maelekezo kutoka kwa msimamizi wao aliyesimama katikati yao hii inaashiria kuwa ni elimu ya watu wazima.

Kundi la watu wa jinsia ya kike na kiume wapo ndani ya chumba. Juu ya meza kuna kompyuta mpakato, makaratasi, pamoja na mabegi. Wanajadili maswala mbalimbali. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume, waliovalia barakoa wapo ndani ya chumba cha darasa, wanasikiliza kwa makini maelezo wanayopatiwa na mwalimu wao. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya watu wazima.

Vijana wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba cha darasa, wameketi katika viti vilivyotengenezwa kwa mbao. Mbele kuna ubao wenye rangi nyeusi na maandishi meupe. Wanawake wawili wamesimama mbele ya ubao huo; mmoja akiandika katika ubao huo. Hii inaashiria elimu ya watu wazima.

Wanawake waliovalia mavazi ya kimasai wapo ndani ya hema, mbele yao kuna cherehani. Wanawake wawili wamekaa wakishona katika cherehani hizo huku wengine wamesimama nyuma wakiwaangalia. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya watu wazima.

Mwanamke aliyevalia shati yenye rangi ya bluu bahari na sketi nyeusi yupo ndani ya duka la vitabu, anaangalia kwa makini vitabu vyenye rangi mbalimbali vilivyopangwa katika makabati hii inaashiria kuwa hili ni duka la uuzaji wa vitabu.

Ndani ya duka la vitabu vilivyopangwa kwa utaratibu mzuri katika mashelfu vitabu vina rangi mbalimbali, mwanamke mmoja amesimama katika korido moja anaangalia kwa makini vitabu vilivyopangwa katika shelfu hiyo, hii inaashiria kuwa hili ni duka la uuzaji wa vitabu.

Mwanamke mmoja aliyevalia shati lenye rangi ya bluu bahari pamoja na sketi nyeusi, anaangalia kwa makini vitabu vyenye rangi mbalimbali, vilivyopangwa kwa utaratibu maalumu katika shelfu za duka hilo, hii inaashiria kuwa ili ni duka la uuzaji wa vitabu.

Mabembea yaliyotengenezwa kwa chuma mnyororo wa chuma ppamoja na vitako vya plastiki, vyenye chuma vyenye rangi ya bluu, kijani pamoja na "orange" hii inaonyesha kuwa ni elimu ya awali.

Ndani ya shule ya chekechea kuna mabembea yaliyotengenezwa kwa chuma. Yana rangi ya: njano, bluu pamoja na kijani; hutumika kwa ajili ya michezo ya watoto. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya chekechea.

Mbele ya darasa la wanafunzi wa shule ya awali kuna mabembea yaliyotengenezwa kwa chuma minyororo ya chuma pamoja na vitako vya plastiki yenye rangi ya blue, njano, kijani, bluu bahari pamoja na pinki chini kuna uoto wa nyasi fupi wenye rangi nzuri ya kijani kibichi, hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya chekechea.

Shule ya awali yenye majengo yaliyojengwa vizuri kwa utaratibu maalumu, katikati kukiwa na mandhari nzuri yenye rangi ya kijani kibichi iliyo na mabembea yaliyotengenezwa kwa chuma pamoja na plastiki; hii inaashiria kuwa ni elimu ya awali.

Mwalimu wa shule ya awali amesimama kwenye mlango wa kuingilia ndani ya chumba cha darasa, ukutani kukiwa na picha ya midoli, mimea na magari hii inaashiria kuwa ni shule ya awali.

Bembea la msereleko lenye rangi ya buluu, njano, kijani pamoja na nyekundu lipo ndani ya fensi ya uwanja wa michezo ya shule ya chekechea, hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya shule ya awali.

Wanafunzi wa shule ya awali wapo katika uwanja wa michezo, wanabembea katika mabembea yaliyotengenezwa kwa mnyororo wa chuma na viti vya plastiki; mwalimu akipita kwa ajili ya usimamizi. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya awali.

Bembea la kuserereka lenye rangi ya bluu, njano, kijani pamoja na nyekundu imetengenezwa kwa kutumia vyuma pamoja na plastiki, lipo katika uwanja wa michezo wa shule ya awali, hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya shule ya awali.

Mabembea yenye rangi ya bluu, kijani, orenji, nyekundu yaliyo tengenezwa kwakutumia chuma na minyororo ya chuma. Yapo ndani ya uwanja wa michezo katika shule ya awali. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya awali.

Vijana wanne wapo ndani ya chumba cha darasa wamesimama karibu na ukuta mbele yao kulikuwa na maua yenye rangi nyeupe, nyekundu na pinki juu kukiwa na mchoro uliochorwa katika karatasi nyeupe ukionyesha watu wa jinsia mbalimbali, hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Kundi la watu wa jinsia ya kike na ya kiume waliovalia matisheti mekundu wapo ndani ya chumba meza zimefunikwa kwa vitambaa vyekundu, vyeupe pamoja na kijani, wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao akiwapa ufafanuzi kuhusu mchoro unaoonyeshwa katika kioo cha projecta hiyo, hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Kundi la wanaume na wanawake wakiwa ndani ya darasa, wameketi katika viti na meza vilivyotengenezwa kwa chuma na mbao; wakijibu mitihani yao kwa umakini mkubwa. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya watu wazima.

Wanawake watatu wameketi katika viti mbele yao kukiwa na cherehani mbili, wakiwa wanashona nguo za aina mbalimbali. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya watu wazima.

Wanawake wanne na mwanaume mmoja wamesimama katika mstari mnyoofu wameshika vyeti walivyotunikiwa baada ya kuhitimu mafunzo yao, pembeni kuna mtoto amesimama amevalia shati la rangi ya kijani, hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanaume kwa wanawake walio valia fulana nyekundu wapo ndani ya chumba maalum wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliye simama mbele yao akitoa ufafanuzi juu ya jambo fulani, hii inaashiria kuwa ni elimu ya watu wazima.

Kundi la watu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba wameketi katika viti vya plasitiki vyenye rangi ya kijani na bluu; juu ya meza kukiwa na kompyuta mpakato, chupa za maji pamoja na makaratasi. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya watu wazima isiyo rasmi.

Wanafunzi wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba cha darasa wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa mbao, wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao akiwafundisha, hii inaashiria kuwa ni elimu ya watu wazima.

Kundi la wanaume wakiwa ndani ya chumba wanafanya mazoezi ya viungo wakiongozwa na mwanaume mmoja aliyesimama mbele yao. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba cha darasa wameketi katika viti na meza vilivyo tengenezwa kwa chuma na mbao, juu ya meza kukiwa na kompyuta mpakato, mwanaume mmoja ameshika kishikwambi katika mkono wake wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliye simama mbele yao, hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya watu wazima.

Kundi kubwa la watu walio ndani ya darasa, wa jinsia ya kike na ya kiume, wamevalia kofia nyeupe na makoti ya rangi ya kahawia, wakiwa wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa chuma na mbao, wanasikiliza kwa makini maelezo yanayotolewa na mwalimu wao.

Kundi kubwa la watu wa jinsia a kike na kiume wameketi chini ya miti yenye kivuli kizuri, wakisikiliza kwa umakini maelezo yanayotolewa na mtu aliyesimama katikati yao. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya watu wazima.

Vijana wa jinsia ya kiume walio valia sare zenye rangi ya kaki, wakiwapo ndani ya chumba maalumu juu ya meza kukiwa kuna maboksi yenye rangi ya kaki kila mmoja anaunganisha nyaya katika vifaa vyake vya kielektroniki, hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanawake wanne wapo ndani ya chumba cha kuhifadhi tarakilishi, wameketi katika viti juu ya meza kukiwa na tarakilishi. Mwanamke mmoja anamuelekeza kwa makini zaidi mwanamke mwingine namna ya kutumia tarakilishi. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na kiume wapo ndani ya chumba cha darasa wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa chuma na mbao kila mmoja anaandika katika karatasi iliyo juu ya meza yake. Hii inaashiria kuwa ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanaume wanne na wanawake wawili wapo ndani ya chumba wameketi katika mduara. Hii inaashiria kuwa wanafanya kikao kujadili juu ya jambo fulani. Hii inaashiria kuwa ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Vijana wawili wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba cha kujisomea, juu ya meza kuna daftari, kompyuta mpakato pamoja na vitabu. Kijana mmoja anamuelekeza mwenzie kwa kutumia kitabu hicho, hii inaashiria kuwa ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Vijana wa jinsia ya kike na ya kiume baadhi yao wamevaa barakoa wako ndani ya chumba cha darasa, wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyosimama mbele yao akitoa ufafanuzi juu ya jambo fulani hii inaashiria kuwa ni elimu ya watu wazima.

Wanaume watatu wako ndani ya darasa juu ya meza kukiwa na makaratsi yaliyoandikwa kwa wino wenye rangi ya kijani na bluu. Hii inaashiria kua ni elimu ya watu wazima.

Wanaume wawili wapo ndani ya chumba wameketi katika viti vyenye rangi nyeusi juu ya meza kukiwa na biblia wakiwa wameshika madaftari. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi ya watu wazima.

Wanaume wawili na mwanamke mmoja, wanaangalia kwa makini katika kioo cha tarakilishi iliyopo juu ya meza. Inaashiria kuwa wanamuelekeza mwanamke huyo jambo fulani. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na wa kiume wapo ndani ya chumba cha darasa wameketi katika viti vya plastiki vyenye rangi ya bluu, juu ya meza kukiwa kuna makaratasi pamoja na chupa za maji wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanawake wawili wakiwa maktaba, huku mwanamke mmoja akisikiliza kwa makini maelezo anayopatiwa na mwanamke mwenzie kutoka katika kitabu. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba cha darasa, wameketi katika viti vya plastiki vyenye rangi nyeupe, blu, nyekundundu pamoja na kijani iliyopauka. Wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao akiwapa ufafanuzi juu ya mada fulani. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanaume watatu wapo ndani ya chumba cha kutumia tarakilishi, huku mwanaume mmoja akitoa maelezo ya kina kwa wanaume hao wawili wanaoangalia tarakilishi kwa makini ili wapate kuelewa. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya watu wazima.

Vijana waliovalia sare zenye rangi ya kaki wapo ndani ya chumba maalumu kila mmoja amesimama katika meza yake, juu ya meza kukiwa kuna boksi lenye rangi ya kaki na kifaa chenye nyaya mbali mbali hii inaashiria kuwa ni elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima.

Wanawake watatu na wanaume watatu wakiwa ndani ya maktaba, wameketi katika viti, juu ya meza kukiwa kuna kompyuta mpakato na makopo ya maji. Mwanaume mmoja anawapa maelekezo wanawake wawili, nao wakimsikiliza kwa makini. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya watu wazima.

Kundi la watu wa jinsia ya kike na kiume wapo ndani ya chumba wamegawanywa katika makundi makundi, kundi moja lenye wanaume wanne na mwanamke mmoja wamesimama wameizunguka meza juu ya meza kukiwa kuna makaratasi, kompyuta mpakato, madaftari pamoja na vitabu, wanamsikiliza kwa makini mwanamume mmoja anayewapa maelekezo ya jambo fulani hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanawake wawili na mwanaume mmoja wapo ndani ya ofisi wameketi katika viti juu ya meza kukiwa na madaftari, vitabu, na kompyuta mpakato. Mwanamume huyo anatoa maelezo kwa wanawake hao wawili, wanawake hao wanamsikiliza kwa makini hii inaashiria kuwa ni elimu ya chuo kikuu.

Wanafunzi wa jinsia ya kike na kiume wapo ndani ya chumba cha darasa wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao akitoa ufafanuzi kuhusiana na mada fulani, hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanafunzi wa jinsia ya kike wapo ndani ya chumba cha darasa wameketi katika viti na meza vilivyo tengenezwa kwa mbao, juu ya meza kukiwa na vitabu pamoja na pochi wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliye simama mbele yao hii inaashiria kuwa ni elimu ya watu wazima.

Kundi la wanafunzi wa jinsia ya kike na ya kiume; wameketi katika chumba, juu ya meza kukiwa na makaratasi yenye rangi nyeupe. Wanafuatilia kwa makini maelekezo yanayotolewa na mwalimu wao, ambayo anayaandika katika karatasi nyeupe; maandishi yakiwa ya rangi ya bluu. Hii inaashiria ni elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba cha kujisomea wameketi katika viti, juu ya meza kukiwa na makaratasi yenye rangi nyeupe, tarakirishi pamoja na vitabu. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya watu wazima.

Wanaume wawili wamesimama katika madhari yenye nyasi fupi zenye rangi ya kijani kibichi, mwanaume mmoja ameshika kitabu akitoa ufafanuzi katika maandishi yalio katika kitabu hicho, hii inaashiria kuwa ni elimu isiyo rasmi ya watu wazima.

Kundi la watu wa jinsia ya kike na ya kiume, wapo ndani ya chumba wameketi katika viti wakisikiliza kwa makini maelezo ya mwalimu wao; huku mmoja akinyoosha mkono kwa lengo la kuuliza swali ili apate ufafanuzi zaidi wa jambo fulani. Hii inaashiria kuwa ni elimu isiyo rasmi ya watu wazima.

Kijana aliyevalia fulana ya rangi ya damu ya mzee. Amesimama, ameshika kitabu akisoma kwa makini maelezo yaliyo ndani ya kitabu hicho. Mbele yake kuna binti na mtoto mdogo wamesimama. Pembeni kuna kijana aliyevalia tisheti ya kijivu, wanaonekana wakiangalia kwa makini kinachoendelea.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba cha darasa wameketi katika viti na meza vilivyotengenezwa kwa chuma na mbao kila mmoja anajibu mtihani wake kwa umakini mkubwa, hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Mwanamke mmoja aliyebeba mtoto mgongoni yupo mbele ya darasa, anasoma maandishi yaliyoandikwa kwenye makaratasi yenye rangi nyeupe na maandishi yana rangi ya bluu. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanafunzi wa jinsia ya kike na ya kiume, wapo ndani ya chumba cha kufanyia majaribio maabara. Wameketi katika viti na meza zilizotengenezwa kwa mbao. Mbele yao amesimama mwalimu anayewapa maelekezo kuhusu jambo fulani. Wanafunzi hao wanamsikiliza mwalimu kwa umakini.

Wanawake wawili na mwanaume mmoja wapo ndani ya maktaba, wameketi katika viti juu ya meza kukiwa na vidaftari, makaratasi pamoja na vitabu; hii inaashiria kuwa ni elimu ya watu wazima.

Vijana wawili wapo ndani ya chumba cha darasa, wamesimama mbele ya ubao mweupe wenye maandishi mekundu naya bluu. Hii inaashiria kua nie elimu ya watu wazima.

Wanafunzi wapo ndani ya darasa wameketi katika viti na meza zilizotengenezwa kwa mbao juu ya meza kukiwa na madaftari wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao akitoa ufafanuzi juu ya jambo fulani, hii inaashiria kuwa ni elimu ya watu wazima.

Wanafunzi wakiwa ndani ya darasa wamegawanywa katika makundi mbalimbali, huku ufundi mmoja akiwa na wanafunzi wanne, wawili wa kiume na wawili wa kike, huku mwalimu akiwa ameshika karatasi kubwa yenye maandishi ya rangi nyeusi akiwaonyesha wanafunzi hao; hii inaashiria kuwa ni elimu ya chuo kikuu.

Watu wa jinsia ya kike na kiume wapo ndani ya darasa, wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa mbao. Mwalimu aliyevalia kitambulisho chenye kamba ya kijani akiwagawia kila mmoja mtihani wake. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Kundi la watu wa jinsia kike na ya kuime, wapo ndani ya darasa wameketi katika viti vya plastiki vyenye rangi nyeupe, ukutani kukiwa na makaratasi meupe yamebandikwa kwa gundi, yakiwa yameandikwa kwa maandishi ya bluu, hii inaashiria kuwa ni elimu ya watu wazima isiyo rasmi.

Mwanamke mmoja aliyevalia joho lenye rangi nyeusi na kikofia cheusi na mwanamume mmoja aliyevalia joho lenye rangi ya bluu, ufito mwekundu na kofia ya bluu yenye ufito mwekundu, wameshika cheti walichotunukiwa baada ya kuhitimu elimu yao, hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanawake wawili na mwanaume mmoja wapo ndani ya ofisi, juu ya meza kukuiwa na kompyuta mpakato, vitabu, begi pamoja na makaratasi, mwanaume huyo anawaelekeza wanawake hao jambo fulani kutoka katika kompyuta mpakato yake, hii inaashiria kua hii ni eleimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanafunzi wa jinsia ya kike na kiume wapo ndani ya darasa, mbele ya darasa kuna wanafunzi wawili wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama pembeni yao akiwapa maelezo kwa kwa kina juu ya jambo fulani.

Mwanamume aliyevalia koti la jinzi na fulana nyeupe ameketi juu ya dawati lililotengenezwa kwa mbao, anaandika kwa umakini mtihani wake, hii inaashiria kuwa ni elimu ya watu wazima.

Mwanaume mmoja amesimama mbele ya darasa, nyuma yake kukiwa na ubao wenye rangi nyeusi na maandishi meupe. Ameshika kamba iliyofumwa kwa katani, mpira wenye rangi nyeusi na kimbao. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanawake watatu na mwanaume mmoja wapo ndani ya chumba cha darasa, juu ya meza kukiwa kuna makaratasi meupe yenye maandishi meusi, mwanamke mmoja akiandika kwa makini maandishi kutoka katika karatasi hiyo, hii inaashiria kuwa ni elimu isiyo rasmi ya watu wazima.

Wanawake wa kabila la wamasai waliovalia mashuka, shanga pamoja na hereni za shanga, wapo ndani ya chumba cha darasa wameshika ubao wenye irabu. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya watu wazima.

Msichana akiwa maktaba akiangalia vitabu vya masomo yake. Msichana huyu anaonekana kuwa ni mwanafunzi wa chuo kikuu akitafuta vitabu na kuashiria kuwa ni elimu ya watu wazima.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa ndani ya darasa wameketi katika viti juu ya meza kwa kila mwanafunzi kukiwa na vitabu, ambavyo husoma kwa makini pembeni kukiwa na chupa ya maji hii inaashiria elimu ya watu wazima.

Wanawake waliovalia tisheti nyeupe zenye maandishi meusi na mchoro wa kiganja wenye rangi ya bluu na nyekundu, wapo ndani ya darasa wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa chuma na mbao wakisikiliza kwa makini maelezo kutoka kwa mwalimu wao. Hii inaashiria kuwa ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na kiume wapo ndani ya darasa wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa chuma na mbao, wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao akitoa maelekezo kuhusu jambo fulani, hii inaashiria kuwa ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Kundi la wanawake na wanaume waliovalia makoti ya rangi ya bluu, wameketi katika viti vya plastiki. Mbele kukiwa na ubao wenye rangi nyeupe huku kukiwa na waalimu wawili wakitoa maelekezo. Kundi hilo la wanawake na wanaume linasikiliza kwa makini maelezo hayo yanayotolewa na walimu wao. Hii inaashiria ni elimu ya watu wazima.

Vijana wa jinsia ya kike na yakiume wapo ndani ya darasa wameketi katika viti na meza vilivyo tengenezwa kwa chuma na mbao kijana mmoja ameshika daftari lake wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliye simama mbela yao aliye valia nguo nyeusi hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu yawatu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya darasa wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa mbao, kila mmoja ana daftari lililo juu ya dawati lake. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na wa kiume wapo ndani ya darasa wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa mbao, kila mmoja amepewa karatasi yake ya mtihani na anaujibu kwa makini mkubwa, hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanawake wawili na mwanaume mmoja wameketi katika kimbweta. Juu ya kimbweta kukiwa kuna madaftari, makaratasi pamoja na vitabu. Hii inaashiria kuwa ni elimu isio rasmi na elimu ya watu wazima.

Kundi la watu wa jinsia ya kike na kiume wapo ndani ya chumba cha darasa wameketi katika viti vya plastiki vyenye rangi ya bluu wakipiga makofi, hii inaashiria elimu ya watu wazima.

Kundi la vijana wa jinsia ya kike na kiume wameketi katika madawati na viti ya plastiki. Vijana hao wanajibu mitihani yao kwa umakini mkubwa na kwa usimamizi uliothabiti. Hii inaashiria elimu ya watu wazima.

Wanawake sita walioketi katika mduara, wanamsikiliza kwa makini mwalimu wa jinsia ya kiume aliyesimama mbele yao, aliyevalia koti la rangi ya bluu, akitoa maelekezo kuhusu jambo fulani. Hii inaashiria ni elimu ya chuo kikuu.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya darasa wameketi katika makundi makundi, kundi moja lenye watu watano wanaangalia kwa makini karatasi nyeupe yenye maandishi meusi iliyoshikwa na mtu mmoja katika kundi lao, hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanaume wawili wapo ndani ya darasa, wameketi katika viti vilivyotengenezwa kwa mbao. Juu ya meza kukiwa na karatasi nyeupe yenye maandishi, wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao; akiwapa maelekezo kutoka katika karatasi hiyo. Hii inaashiria kuwa ni elimu isiyo rasmi ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na kiume wapo ndani na chumba wameketi katika viti vilivyotengenezwa kwa mbao; juu ya meza kukiwa na tarakilishi, wanaangalia kioo hicho cha tarakishi kwa makini sana. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba cha darasa wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa mbao kila mmoja anaandika katika karatasi iliyo juu ya dawati hilo hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Kundi la watu wa jinsia ya kike na kiume wapo ndani ya ofisi wameketi katika viti vya mbao pamoja na viti vya plastiki. Mwanaume mmoja amesimama katikati yao akitoa maelekezo juu ya jambo fulani. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyorasmi na elimu ya watu wazima.

Vijana wa jinsia ya kike na ya kiume, wako ndani ya chumba cha kujisomea. Wameketi katika viti, juu ya meza kukiwa na: kompyuta mpakato, vitabu, madaftari pamoja na makopo ya maji. Kijana mmoja anamuelekeza kijana mwenzie jambo fulani. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Kundi la watu wa jinsia ya kike na kiume wapo ndani ya chumba, wanaangalia kwa makini katika kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza. Hii inaashiria kua ni elimu ya watu wazima.

Wanaume wawili na binti mmoja wameketi mbele ya nyumba, juu ya meza kukiwa na madaftari kifaa chenye rangi mbalimbali kijani nyekundu bluu pamoja na bluu bahari, mwanamke akiwapa maelekeza juu ya kifaa hichoo, hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya, kike na kiume, wapo ndani ya darasa. Wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa mbao pamoja na vitu vya plastiki. Mbele yao, kukiwa na ubao wenye rangi nyeupe na maandishi yenye rangi ya bluu. Kila mmoja anaandika katika daftari lake maandishi hayo. Hii inaashiria kuwa, hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Vijana wanne walio ndani ya hema fulani wamesimama mbele ya meza yenye kompyuta mpakato, soketi za umeme na nyaya mbalimbali, kila mmoja ameshika nyaya ambayo anataka kuichomeka katoka soketi fulani, hii inaashiria kuwa ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Vijana wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba wameketi katika viti juu ya meza kukiwa kuna makaratasi vitabu na mafaili mengine, ukuta wa chumba hicho umebandikwa makaratasi yenye picha za watu mbali mbali hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba. Juu ya meza moja kukiwa kuna kompyuta mpakato; wanaume watatu na wanawake wawili wanaangalia kwa makini katika kioo cha kompyuta hiyo. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanawake wawili na mwanaume mmoja wapo ndani ya chumba nyuma yao kuna ubao, uliyobandikwa makaratasi yenye rangi nyeupe na maandishi meusi juu ya meza kuna kompyuta mpakato ambayo kila mtu anaangalia katika kompyuta hio hii inaashilia kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Vijana wawili wakiwa maktaba, juu ya meza kukiwa na kitabu, daftari na kompyuta mpakato. Kijana mmoja anasikiliza kwa makini maelezo anayopatiwa na kijana, hii inaashiria kuwa ni elimu ya chuo kikuu.

Vijana wa jinsia ya kike na ya kiume wapo katika chumba cha kuhifadhi tarakilishi, msichana mmoja akiangalia kwa makini katika tarakilishi yake hii inaashiria kuwa ni elimu ya chuo kikuu.

Vijana wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya darasa, wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa chuma na mbao, wakimsikiliza kwa makini muhadhiri aliyesimama mbele yao, akitoa ufafanuzi juu ya mada fulani. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya watu wazima.

Wanaume wawili mmoja amechuchumaa mwingine amepiga magoti wakiangalia kwa makini mchoro walioutengeneza kwa kutumia vipande vya karatasi na majani ya miti, mchoro huo utatumika kwa ajili ya kufundishia wanafunzi wengine. Hii inaashiria kua ni elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya darasa, ukuta umepakwa rangi ya kijani. Wameketi katika viti vyenye rangi ya: bluu, nyeupe pamoja na kijani mpauko; wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao, akitoa ufafanuzi kuhusu jambo fulani. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Kundi la wanawake na wanaume wakiwa ndani ya chumba maalumu, wamekaa wamezunguka meza, ikiashiria kuwa wanafanya majadiliano juu ya jambo fulani; hii inaashiria ni elimu ya watu wazima.

Wanafunzi wa jinsia ya kike na kiume wameketi katika viti vya plastiki wanasikiliza kwa makini maelezo yanayotolewa na walimu wao wameshika vitabu na karamu kwa ajili ya kuanzisha maelezo hayo, hii inaashiria ni elimu ya watu wazima.

Wanawake wanne wapo ndani ya chumba cha kuhifadhi tarakilishi mwanamke mmoja aliyevalia nguo za kitenge zenye rangi ya kijani, anaelekezwa kwa makini na mwalimu wake hii inaashiria kuwa ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Mwanaume mmoja akiwa maktaba, akijisomea kwa umakini mkubwa, kwa mbali wanaonekana mwanaume mmoja na mwanamke mmoja, nao pia wakijisomea kwa umakini mkubwa, hii inaashiria kuwa ni elemu ya watu wazima.

Mwanamke mmoja wa kabila la kimasai alievalia mashuka yenye rangi ya bluu na nyekundu. Amesimama mbele ya ubao wenye rangi nyeusi na maandishi meupe. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya watu wazima.

Vijana wa jinsia ya kike na kiume wapo ndani ya hema wameketi katika viti vya plastiki na meza zilizotengenezwa kwa mbao kila mmoja amekabidhiwa karatasi yake ya kujibia mtihani, hii inaashiria kuwa ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Kundi la watu wa jinsia ya kike na ya kiume, wameketi chini ya miti, wakisikiliza kwa makini maelezo yanayotolewa na mtu aliyesimama katikati yao. Hii inaashiria ni elimu ya watu wazima.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa ndani ya darasa wameketi katika viti juu ya meza kukiwa na makaratasi meupe wakijibu mitihani yao kwa kuandika katika makaratasi hayo, hii inahashiria kua ni elimu ya chuo kikuu.

Wanafunzi wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya darasa, wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa chuma na mbao, nyuma ya darasa hilo kuna shelfu iliyohifadhi vitabu vyenye rangi mbalimbali. Wanamsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao akiwafundisha kuhusu jambo fulani, hii inaashiria kuwa ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanawake watatu wameketi katika viti vya plastiki. Mbele ya kukiwa na ubao mweusi ukiwa na maandishi meupe, mwanamke mmoja anatoa maelekezo kwa wanawake wengine, hii inaashiria kuwa ni elimu ya watu wazima.

Vijana wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya darasa wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa mbao, kila mmoja anajibu mtihani wake kwa umakini mkubwa hii inaashiria kuwa ni elimu isiyo rasmi, na elimu ya watu wazima.

Kundi la vijana wa jinsia ya kike na kiume, wapo ndani ya chumba cha darasa. Wameketi katika viti na meza vilivyotengenezwa kwa mbao. Juu ya meza kuna madaftari yenye rangi ya njano. Wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao, akiwaeleza kuhusu jambo fulani. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Kundi la wanaume na wanawake wakiwa ndani ya darasa wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa chuma na mbao. Wengi wao wakiwa wamevalia kofia nyeupe na makoti ya rangi nyekundu na bluu, wakiwa wanamsubiri mwalimu kwa ajili ya kuwapa maelekezo, hii inaashiria ni elimu ya watu wazima.

Wanawake na wanaume wapo ndani ya chumba cha darasa wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa mbao, wanaangalia kwa makini mbele kwenye ubao wa darasa, hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanafunzi wa chuo kikuu wapo ndani ya chumba maalumu cha kujisomea juu ya meza kukiwa na makaratasi na kompyuta mpakato huku wengine wakiwa wamekaa na wengine wakiwa wamesimama, hii inaashiria wanafanya majadilio ya jambo fulani.

Kundi la watu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba cha darasa wameketi katika viti, juu ya meza kukiwa na kompyuta mpakato, mabegi pamoja na chupa za maji wanasikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanafunzi wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba cha darasa, wameketi katika viti na meza vyenye rangi nyeupe. Kila mmoja anaandika kwa makini herufi za kichina katika karatasi yake, hii inaashiria kuwa ni elimu ya watu wazima.

Wanafunzi wa jinsia ya kike na kiume wako ndani ya darasa wameketi katika viti vilivyo tengenezwa kwa mbao wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao akitoa ufafanuzi juu ya jambo fulani. Hii inaashiria kuwa ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanawake sita wakiwa ndani ya darasa wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa mbao, juu ya madawati kukiwa na madaftari vitabu wanavyotumia kwa ajili ya kujisomea, wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao akiwapa maelekezo, hii inaashiria kuwa ni elimu ya watu wazima.

Mwanamke mmoja aliyeketi ndani ya chumba cha darasa, ameshika cheti kilichoandikwa kwa maandishi meusi, maandishi makubwa yakisomeka cheti cha kuhitimu. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya watu wazima.

Mwanaume mmoja aliyevalia suti yenye rangi nyeusi, akimtunuku cheti cha kuhitimu kijana mmoja, aliyevalia shati la mikono mirefu la drafti hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Msichana aliyevalia koti la jinsi na fulana yenye mistari myeupe na myeusi, amesimama ndani ya chumba maalumu cha kujisomea, mkononi ameshika kompyuta mpakato. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya watu wazima.

Wanawake wawili na mwanaume mmoja wapo ndani ya chumba wameketi katika viti na meza vilivyotengenezwa kwa mbao. Juu ya meza kukiwa kuna kompyuta mpakato, wote wanaangalia katika kioo cha kompyuta hiyo. Hii inaashiria kuwa ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume, wapo ndani ya chumba wameketi, juu ya meza kukiwa na makaratasi, madaftari pamoja na mafaili, wanaangalia kwa makini mwanaume mmoja aliye katikati yao anayeandika katika karatasi kubwa kwa kutumia karatasi yenye wino wa bluu, hii inaashiria kuwa ni elimu ya watu wazima.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa darasani wameketi katika viti na meza huku wakiendelea kujisomea, huku wakiandika kwa kutumia kalamu ya risasi hii inaonyesha kuwa ni elimu ya watu wazima.

Vijana wa jinsia ya kike na kiume waliovalia majoho na vikofia wamesimama mbele ya jengo wakifurahia kuhitimu kwao, hii inaashiria kuwa ni elimu ya watu wazima.

Wanawake saba wameketi katika mabenchi yaliyotengenezwa kwa mbao, mbele yao kukiwa na mwalimu aliyesimama aliyevalia fulana nyeupe, akiwaonyesha picha zilizo katika kitabu hicho ili kuwapa ufafanuzi zaidi. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya watu wazima.

Wasichana wawili pamoja na kijana wa kiume mmoja wapo ndani ya chumba maalumu cha kuhifadhi tarakilishi wameketi katika viti juu ya meza kukiwa na tarakilishi pamoja na chupa za maji wanaangalia kwa makini katika kioo cha tarakilishi hiyo hii inaashiria kuwa wanafuatilia jambo fulani, hii inaashiria kuwa ni elimu ya watu wazima isiyo rasmi.

Wanafunzi wanne wakiwa ndani ya darasa wanajisomea kwa kutumia kompyuta mpakato na madaftari yaliyowekwa juu ya meza zenye rangi ya kaki hii inaashiria ni elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na kiume wapo ndani ya chumba cha darasa wamekaa katika madawati yaliyotengenezwa kwa mbao, mbele kuna ubao wenye rangi nyeupe, wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyeko mbele yao akitoa ufafanuzi juu ya jambo fulani. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya watu wazima.

Mwanamke mmoja amekaa katika kiti akiaangalia kwa makini kitabu chenye michoro ya picha za wanyama na watu mbalimbali, nyuma kukiwa na pikipiki yenye rangi nyekundu, hii ikiwa inaashiria ni elimu ya watu wazima.

Wanawake wawili na mwanaume mmoja wako ndani ya chumba wameketi katika viti, juu ya meza kukiwa na kompyuta mpakato; wanaangalia kwa makini katika kompyuta hiyo mpakato kuashiria kuwa wanachunguza jambo fulani. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanawake waliobeba watoto wapo ndani ya chumba maalumu, wakimsikiliza kwa makini muuguzi aliyesimama mbele yao akitoa elimu juu ya malezi na ukuaji wa watoto. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya watu wazima.

Kundi la wanafunzi wa jinsia ya kike na kiume wapo ndani ya chumba cha darasa lenye madirisha makubwa yanayopitisha hewa safi, wameketi katika viti vilivyotengenezwa kwa chuma na mbao juu ya meza kuna vitabu makaratasi pamoja na madaftari, hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya chuo kikuu.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba wameketi kwa mkao wa duara wameshika makaratasi, madaftari pamoja na vitabu wakijadili kuhusu mada fulani, hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya watu wazima na elimu isiyo rasmi.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliovalia barakoa wameketi katika viti vya plastiki wakimsikiliza kwa makini mkufunzi aliyesimama mbele yao akiwapa maelekezo kuhusu jambo fulani, pembeni kukiwa na mahindi yenye rangi nzuri ya kijani kibichi hii inaashiria kuwa ni mazoezi kwa vitendo kwa wanafunzi hao.

Kundi la watu wa jinsia ya kike na kiume wapo ndani ya chumba cha darasa wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa mbao na viti vya plastiki mbele yao kukiwa na ubao wenye rangi nyeupe na maandishi ya bluu kila mmoja anaandika kwa makini maandishi hayo, hii inaashiria kuwa ni elimu isiyo rasmi ya watu wazima.

Wasichana wanne wakiwa ndani ya chumba cha kushonea chenye cherehani mbili na viti viwili vya plastiki, wasichana hao wanapima kitambaa walichokitandika chini kwa ajiri ya kuanza kukikata hii inahashiri ni elimu ya watu wazima.

Wasichana wawili wakiwa maktaba wameketi katika viti, juu ya meza kukiwa na vitabu na kompyuta mpakato, msichana mmoja akimpatia mwenzie maelekezo kutoka kwenye kompyuta mpakato. Hii inaonyesha kuwa ni elimu ya chuo kikuu.

Wanawake kwa wanaume walioketi katika mkeka kila mmoja akiwa ameshika daftari, wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliye simama mbele yao akiwafundisha kwa kutumia karatasi ililiyo bandikwa ukutani hii inaashiria kuwa ni elimu ya watu wazima.

Kundi la vijana wa kike na wa kiume wamekaa katika eneo la wazi wakijadiliana, majadiliano hayo yanaongozwa na kijana aliokaa mbele yao amevalia fulani nyekundu na koti jeusi, hii inaonyesha kuwa ni elimu ya watu wazima.

Vijana wa jinsia ya kike na kiume wapo ndani ya darasa, wamesimama wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao. Hii inaashiria kuwa ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Vijana wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao akiwapa maelekezo kuhusu jambo fulani.

Wasichana kadhaa waliosimama katikati ya shamba, lenye mimea yenye rangi ya kijani kibichi, wanamsikiliza kwa makini mtu aliyesimama mbele yao akiwapa ufafanuzi juu ya jambo fulani, hii inaashiria kuwa ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya darasa, wameketi katika viti na meza vilivyo tengenezwa kwa chuma na mbao, juu ya meza kukiwa na komputa mpakato mwanaume mmoja anamsikiliza kwa makini mwanamke aliye simama akimpa maelekezo juu ya jambo fulani. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanaume watatu wapo ndani ya chumba, juu ya meza kukiwa na makaratasi makubwa meupe yenye maandishi ya rangi ya kijani na bluu, mwanaume mmoja alievalia kanzu na koti anaandika katika makaratasi hayo kwa kutumia kalamu yenye wino wa bluu hii inaashiria kuwa ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Vijana wanne wapo ndani ya chumba cha darasa, wanaangalia kwa makini karatasi jeupe lililobandikwa ukutani, lenye maandishi yenye rangi ya bluu na michoro ya watu yenye rangi nyekundu. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Kundi la watu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya jengo wameketi katika mabenchi yaliyotengenezwa kwa mbao na viti vya plastiki wakiwasikiliza kwa makini walimu waliosimama mbele yao wakitoa maelezo juu ya jambo fulani, hii inaashiria kuwa ni elimu ya watu wazima.

Wasichana wanne wamesimama mbele ya darasa, wameshika vitabu vinavyoonyesha ramani ya Afrika. Wasichana hao wana tabasamu na furaha, wakionyesha uzuri na amani ya Afrika. Hii inaashiria ni elimu ya watu wazima.

Vijana wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba cha darasa wameketi katika madawati juu ya meza kukiwa kuna madaftari yenye rangi nyeupe wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama katikati yao akiwasiomea maandishi kutoka katika kitabu alichokishika hii inaashiria kuwa ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na wa kiume wapo ndani ya chumba cha darasa wameketi katika viti vyenye rangi nyekundu, juu ya meza kukiwa na kompyuta mpakato chupa za maji pamoja na makaratasi, wanamsikiliza kwa makini mtu aliyesimama mbele yao akiwapa maelekezo juu ya jambo fulani, hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba wameketi katika viti, juu ya meza kukiwa kuna: kompyuta mpakato, madaftari, vitabu pamoja na chupa ya maji; wanaangalia kwa makini katika kompyuta zao mpakato. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Mwanamke mmoja akiwa ndani ya darasa ameketi katika kiti na meza vilivyotengenezwa kwa mbao, juu ya meza kukiwa na madaftari na vitabu. Anaandika maandishi katika daftari kwa kutumia kalamu ya risasi. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya watu wazima.

Kundi la wasichana wakiwa shambani wanasikiliza maelezo kutoka kwa mwalimu wao, hii inaashiria kuwa ni elimu ya watu wazima.

Watu, wa jinsia ya kike na ya kiume, wapo ndani ya chumba cha kuhifadhi tarakilishi. Wameketi katika viti. Juu ya meza, kuko na tarakilishi. Mwanaume mmoja anamuelekeza kwa makini mwanamke aliyekaa pembeni yake namna ya kutumia tarakilishi. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na kiume wapo ndani ya chumba wameketi katika viti vyenye rangi nyeusi juu ya meza kukiwa na kompyuta mpakato mabobo ya maji pamoja na chaji, mwanaume mmoja anawaeleza jambo fulani wanawake wawili wanao msikiliza kwa makini, hii inaashiria kuwa hii ni elemu isiyo rasmi na ni elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya darasa, wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa chuma na mbao, wamevalia makoti yenye rangi ya bluu na nyekundu. Wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao, anayewapa ufafanuzi juu ya jambo fulani. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na wa kiume wapo ndani ya chumba wamegawanya katika makundi ya watu mbalimbali, kundi moja lenye wanaume wanne na mwanamke mmoja juu ameweza kukua kuna karatasi kubwa nyeupe imebandikwa vikaratasi vidogo vyenye rangi ya pinki makaratasi mengine vitabu pamoja na kompyuta mpakato hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Kundi la wanaume na wanawake wapo ndani ya chumba cha darasa wameketi katika viti na meza vilivyotengenezwa kwa mbao na chuma wakimsikiiza kwa makini mwalimu alie mbele yao. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na kiume wameketi ndani ya darasa katika madawati yaliyotengenezwa kwa mbao, mbele kukiwa na mwalimu aliyevalia kitambulisho ameshika makaratasi akitoa maelekezo kwa wanafunzi hao, hii inaashiria ni elimu ya watu wazima.

Wanafunzi wa chuo kikuu wapo ndani ya chumba maalumu cha kujisomea; wengine wamesimama huku wengine wakiwa wamekaa. Juu ya meza kuna kompyuta mpakato, vitabu na madaftari. Mwanafunzi mwingine anampa mwenzie maelekezo kuhusu jambo fulani huku wengine wakisikiliza kwa makini.

Wanawake watatu waliovalia barakoa na kuzishusha chini ya video zao, wanaangalia kwa makini maelezo waliyopatiwa na mwalimu wao; hii inaashiria elimu ya watu wazima.

Wanawake wanne na mwanaume mmoja wamesimama ndani ya chumba, wameshika vyeti kuashiria kuwa ni zawadi waliotunikiwa baada ya kuhitimu mafunzo. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya watu wazima.

Kundi la watu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya darasa, wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa mbao na viti vya plastiki. Mbele ya darasa kukiwa na ubao wenye rangi nyeupe na maandishi ya bluu. Hii inaashiria kuwa ni eleimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba wameketi katika viti vya plastiki vyenye rangi ya bluu. Watu wawili wameshika makaratasi meupe wakiandika kwa makini sana. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyokuwa rasmi na elimu ya watu wazima.

Vijana wa jinsia ya kike na kiume wapo ndani ya chumba wameketi katika viti vya plastiki, wamegawanywa katika makundimakundi kundi moja linajadili kuhusu mada fulani, hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya watu wazima.

Vijana waliovalia sare zenye rangi ya kaki wapo ndani ya chumba juu ya meza kukiwa na maboksi yenye rangi ya kaki pamoja na vifaa vingine vya kielektroniki, kila mmoja yuko makini kuunganisha nyaya za kifaa chake hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya watu wazima.

Kundi la wanawake na wanaume wakiwa ndani ya chumba maalumu cha kufanyia mikutano wameketi katika viti vyenye rangi nyekundu, mwanamke mmoja amenyoosha mkono akihitaji kuuliza swali ili apate ufafanuzi zaidi wa kile kilichoongelewa hapo awali.

Wanawake watatu wakiwa ndani ya darasa, wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao, ameshika ubao wenye rangi nyeusi na maandishi yenye rangi nyeupe; hii inaashiria kuwa ni elimu ya watu wazima.

Kundi la vijana wa jinsia ya kike na ya kiume wakiwa ndani ya chumba wameketi katika viti vya plastiki wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao akitoa maelekezo kuhusu jambo fulani, hii inaashiria kuwa ni elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba cha darasa, wameketi katika viti vya plastiki pamoja na madawati yaliyotengenezwa kwa mbao, mbele yao kukiwa na ubao wenye rangi nyeupe na maandishi ya bluu, kila mmoja anaandika katika dafari lake, maandishi yaliyopo ubaoni hapo, hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Vijana wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba cha darasa. Wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa chuma na mbao. Wanasoma kwa makini katika madaftari yao. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya watu wazima.

Vijana wa jinsia ya kike na wa kiume wakiwa ndani ya chumba maalumu cha kufanyia majadiliano wameketi wakizunguka meza huku kijana mmoja akitoa maelekezo kwa vijana wenzie, hii inaonyesha kuwa ni elimu ya chuo kikuu.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba cha darasa, wameketi katika viti, juu ya meza kukiwa na vitabu. Wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao akitoa maelekezo juu ya jambo fulani, hii inaashiria kuwa ni elimu ya watu wazima.

Vijana wa jinsia ya kike na ya kiume; wameketi katika viti vilivyotengenezwa kwa chuma na mbao, wameshika madaftari, kijana mmoja anaongoza majadiliano hayo. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wasichana wawili na kijana mmoja wameketi katika kibweta juu ya kibweta kukiwa na karatasi na vitabu hii inaashiria kuwa ni elimu ya chuo kikuu.

Vijana sita wa jinsia ya kiume wapo ndani ya chumba wameketi wakisikiliza kwa makini maelezo wanayopatiwa na mwalimu aliyeketi mbele yao hii inaashiria kuwa ni elimu ya watu wazima.

Wanafunzi wa kike na wa kiume wameketi ndani ya darasa katika viti vya rangi nyeusi mbele kukiwa na ubao, wakimsubiri mwalimu aje kuwapa maelekezo huku wakienelea na majadiliano yao. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya watu wazima.

Msichana akiwa ndani ya darasa ameketi katika kiti chenye rangi nyeupe juu ya meza kukiwa na kitabu, hii inaashiria kuwa ni elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume, wapo ndani ya chumba cha darasa, wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa mbao, wanawake waliokaa katika madawati ya mbele, wanaelekezwa kwa makini na mwalimu anayefundisha somo hilo, hii inaashiria kuwa ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Mwanaume mmoja amesimama mbele ya darasa; amevalia koti lenye rangi ya kaki, ameshika kamba iliyosukwa kwa katani, mpira wenye rangi nyeusi pamoja na mbao. Nyuma yake kukiwa na ubao wenye rangi nyeusi na maandishi meupe. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya watu wazima.

Wanawake watatu wawili wamevalia vibode vyenye rangi ya pinki na mmoja kibode chenye rangi ya blu,e wapo ndani ya chumba wameketi, kila mmoja ameshika kalamu ya risasi juu ya meza kukiwa na makaratasi na madaftari hii inaashiria kuwa ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanaume wakiwa ndani ya chumba cha tarakilishi kila mmoja akiwa anatarakilishi yake mwanaume mmoja anamwelekeza mwanaume mwingine namna ya kuitumia tarakilishi hiyo kwa umakini mkubwa, hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya watu wazima na elimu isiyo rasmi.

Wanawake wawili na mwaume mmoja wapo ndani ya chumba wameketi katika viti na meza vilivyotengenezwa kwa mbao juu ya meza kukiwa kuna kompyuta mpakato. Wanawake hao wamefurahishwa na maelezo aliyoyatoa walimu wao, hii inaashiria kuwa ni elimu ya watu wazima.

Vijana wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya darasa. Kijana mmoja aliye valia koti la jinsi na tisheti yenye mistari meupe na meusi amekaa katika kiti kilicho tengenezwa kwa chuma na mbao, anafikilia kwa makini majibu ya kujaza katika mtihani wake. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya darasa wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa mbao wanaandika katika madaftari kwa kutumia kalamu. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya watu wazima.

Mwanamke mmoja aliyebeba mtoto mgongoni yupo mbele ya darasa wenye ubao wenye rangi nyeupe na maandishi ya bluu anaonekana akitoa maelekezo hii inaashiria ni elimu ya watu wazima.

Wanafunzi wa jinsia ya kike na kiume wapo ndani ya chumba cha darasa, wameketi katika viti na meza vilivyotengenezwa kwa chuma na mbao kila mmoja akijibu mtihani wake kwa makini, hii inaashiria kuwa ni elimu isiyo rasmi ya watu wazima.

Wanawake waliovalia matisheti meupe yenye maandishi yenye rangi nyeusi na mchoro wa mkono wenye rangi nyekundu na ya bluu bahari, wameketi ndani ya darasa katika madawati yaliyotengenezwa kwa chuma na mbao wakimsikiliza kwa makini mtu aliyesimama mbele yao akiwapa maelezo kuhusu jambo fulani, hii inaashiria kuwa ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Vijana wawili wa jinsia ya kiume wapo ndani ya maktaba, juu ya meza kukiwa kompyuta mpakato, vitabu pamoja na daftari. Kijana mmoja akitoa maelezo kwa kijana mwenzie kutoka katika kitabu. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya chuo kikuu.

Wanaume wakiwa ndani ya chumba wameketi katika viti mmoja ameshika begi lenye rangi nyeusi mwingine ameshika kishkwambi, wakiangalia kwa makini katika kishkwambi hicho. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na kiume wapo ndani ya darasa, mwanaume mmoja aliyevalia koti la jinsi na shati lenye rangi nyeupe ameketi katika dawati iliyotengenezwa kwa mbao akiandika kwa makini katika daftari lake kwa kutumia kalamu ya risasi, hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na kiume wapo ndani ya chumba wameketi katika viti vilivyo tengenezwa kwa mbao na vingine vya plastiki, wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliye simama mbele yao akitoa ufafanuzi juu ya jambo furani. Hii inashilia kuwa ni elimu ya watu wazima.

Wanaume sita wakiwa ndani ya chumba maalumu wakifanya mazoezi ya kuimarisha viungo vyao mbele yao, kukiwa na mwalimu anaeongoza mazoezi hayo hii inahashiria kua ni elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba juu ya meza kukiwa na kompyuta mpakato, machupa ya maji, chaji pamoja na begi, mwanaume mmoja anamuelekeza mwanamke aliye pembeni yake kwa makini kuhusu jambo fulani, hii inaashiria kuwa ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na kiume wapo ndani ya chumba wameketi katika viti kwa mkao wa duara wameshika makaratasi, madaftari, vitabu pamoja na kalamu, wakijadili kuhusiana na mada fulani. Hii inaashiria kuwa ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Kundi la wanaume waliondani ya chumba maalumu cha kufanyia mikutano, wameketi katika viti vilivotengenezwa kwa chuma. Wakimsikiliza kwa makini kijana mmoja aliyesimama mbele yao akitoa ufafanuzi juu ya jambo fulani.

Watu wa jinsia ya kiume wapo ndani ya chumba juu ya meza kukiwa na karatasi kubwa nyeupe yenye maandishi yenye rangi nyekundu na blue, mwanaume mmoja anaandika karatasi hiyo kwa kutumia kalamu yenye wino wa kijani hii, inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Mwanamke mmoja na kijana wa kiume mmoja, wapo ndani ya darasa. Mwanamke aliye valia shati ya maua na kitenge cha njano, anaandika ubaoni, ubao ni wa rangi nyeusi na maandishi ni ya rangi nyeupe hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanafunzi wa jinsia ya kike na kiume wakiwa ndani ya darasa wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa mbao na chuma wakisikiliza kwa makini maelezo yanayotolewa na mkufunzi wao, hii inaashiria ni elimu ya watu wazima.

Kundi la watu wa jinsia ya kike na kiume wapo ndani ya darasa kila mmoja anaandika kwa makini katika daftari hilo juu ya meza, mwalimu aliyevalia nguo zenye rangi nyeusi amesimama mbele yao akitowa ufafanuzi hii inaashilia kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanawake waliovalia matisheti yenye rangi nyeupe na maandishi meusi na picha ya mkono wenye rangi ya bluu bahari na nyekundu, wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa chuma na mbao wanasikiliza kwa makini maelezo ya mwalimu aliyesimama mbele yao, hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Vijana wa jinsia ya kike wapo ndani ya chumba cha darasa wameketi katika viti na meza zilizo tengenezwa kwa mbao. Juu ya meza kukiwa na mabegi pamoja na vitambaa, kila mmoja anashona kwa kutumia sindano na uzi. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya watu wazima.

Wanawake wawili na mwanaume mmoja wapo ndani ya ofisi wameketi katika viti vilivyotengenezwa kwa mbao juu ya meza kukiwa na kompyuta mpakato. Mwanamume huyo anawapa maelekezo wanawake hao kutoka katika kompyuta hiyo mpakato; hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanawake wawili na mwanamume mmoja wakiwa ndani ya ofisi wameketi katika viti juu ya meza kukiwa na kompyuta mpakato, mwanaume huyo akitoa maelekezo kwa wanawake hao kupitia kompyuta hiyo mpakato, hii inaashiria ni elimu ya watu wazima.

Wasichana wawili wapo ndani ya chumba, wameketi katika viti, juu ya meza kukiwa kuna madaftali, vitabu na mafaili, nyuma yao kuna ramani ya dunia, hii inaashiria kuwa hii ni elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya darasa wameketi katika viti na meza vilivyotengenezwa kwa mbao, juu ya meza kukiwa na vitabu, mafaili na makaratasi mengine. Hii inaashiria kuwa ni elimu isio rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanaume watatu wapo ndani ya chumba wameketi katika viti, juu ya meza kukiwa na makaratasi, madaftari, kompyuta mpakato pamoja na chupa za maji. Wanasikiliza kwa makini maelezo kutoka kwa mwanaume mmoja aliye katikati yao, hii inaashiria kuwa ni elimu isiyo rasmi ya watu wazima.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba, wameketi katika viti vyenye rangi ya bluu. Juu ya meza kukiwa na chupa za maji, pamoja na mafaili na makaratasi yenye rangi ya kijani; wakisikiliza kwa makini maelezo kutoka kwa msimamizi wao. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya watu wazima.

Watoto wa jinsia ya kike na kiume wapo ndani ya darasa, wameketi katika viti na meza vilivyotengenezwa kwa chuma na mbao. Nyuma ya darasa kukiwa na makabati yaliyopangwa vitabu vya aina mbalimbali. Wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao, akitoa ufafanuzi juu ya jambo fulani. Hii inaashiria kuwa ni elimu isiyo rasmi ya watu wazima.

Kundi la watu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba wameketi katika viti vya plastiki vyenye rangi ya bluu, wanajadili kuhusu mada fulani. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya watu wazima.

Ukurasa wa kitabu wenye namba tatu na nne, wenye michoro ya wanyama, kukiwa na viboksi vilivyotikiwa kwa wino mwekundu, hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya shule ya msingi.

Wanafunzi wa shule ya msingi waliovalia suruali za kijivu na masweta ya bluu wakiwa katika mazingira ya shule hiyo. Pembeni kukiwa na bustani nzuri za maua zinazopendezesha mandhari hii. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya msingi.

Mafaili ya kuhifadhia kumbukumbu mbalimbali yapo juu ya kabati. Yamepangwa kwa mpangilio mzuri na unaofaa. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya shule ya msingi.

Mwanamke mmoja aliyevalia koti la suti lenye rangi nyeusi na suruali ya kijivu pamoja na shati la kijivu, amesimama mbele ya darasa nyuma yake kukiwa na ubao wenye rangi nyeupe na maandishi ya bluu, hii inaashiria kuwa ni elimu ya shule ya msingi.

Jengo la madarasa lililojengwa kwa mpangilio mzuri lenye milango pamoja na madirisha makubwa yanayopitisha hewa safi, mbele yake kukiwa na miti iliyostawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, pia kuna uwanja wenye nyasi fupi zenye rangi ya kijani kibichi. Hii inaashiria kuwa ni mandhari ya shule ya msingi.

Chumba cha darasa chenye madirisha mapana yanayopitisha hewa, madawati yamepangwa katika mistari minyoofu. Mbele kukiwa na ubao wenye rangi nyeusi na ubao wenye rangi nyeupe, meza ya kuhifadhia vitabu, kompyuta pamoja na mafaili mengine. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya shule ya msingi.

Madarasa yenye rangi nyeupe juu yameezekwa kwa mabati yenye rangi nyekundu mbele ya madarasa hayo, kukiwa na madhari nzuri yenye uoto mfupi wenye rangi ya kijani kibichi, hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya shule ya msingi.

Chumba cha darasa chenye madirisha makubwa kwa ajili ya kuingiza hewa safi. Viti vimepangwa kwa mpangilio mzuri, mbele kukiwa na ubao wenye rangi nyeusi, projekta pamoja na meza. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya shule ya msingi.

Ukurasa wa kitabu wenye picha ya mwanaume aliyevalua kanzu nyeupe, kibalagashia cheupe pamoja na koti jeusi, akiwa ameshika vitabu vya bluu pamoja na mtoto aliyevaa shati ya njano, kofia nyeupe, akiwa ameshika viatu vyeusi. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya shule ya msingi.

Wanafunzi waliovalia magauni ya zambalau na mashati ya njano wapo ndani ya darasa wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa mbao, wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao akiwafundisha hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya shule ya msingi.

Jengo refu lenye rangi nyeupe, lililoshikwa kwa nguzo zenye rangi ya kijani, mbele yake kukiwa na viunga vya maua vyenye rangi ya kijani kibichi, pembeni kukiwa na ngazi zinazotumiwa na wanafunzi kupita, hii inaashiria kuwa ni elimu ya shule ya msingi.

Darasa lenye ukuta wenye rangi nyeupe, madirisha madogo kwa juu mbele kukiwa na korido iliyosafishwa vizuri na kushikiliwa na nguzo za chuma zenye rangi nyeusi, hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya shule ya msingi.

Mlango ulio bandikwa vikaratasi mbalimbali vyenye picha mbalimbali vinavyo taja siku za wiki jumapili, jumatatu, jumanne, jumatano, alhamisi, ijumaa na jumamosi. Hii inaashilia kuwa hii ni elimu ya msingi.

Ubao uliobandikwa vikaratasi vyenye rangi nyeupe na michoro yenye rangi mbali mbali vikitaja siku za wiki: jumapili, jumatatu, jumanne, jumatano, alhamisi, ijumaa pamoja na jumamosi hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya shule ya msingi.

Mwanamke mmoja alievalia baibui lenye rangi nyeusi na mtandio wenye rangi ya bluu na nyeusi, amesimama ubaoni akiandika kwa kutumia chaki yenye rangi nyeupe hii inaashiria kuwa ni elimu ya shule ya msingi.

Vitabu vyenye rangi ya damu ya mzee pamoja na zambarau vimehifadhiwa vizuri kwenye kabati kwa kupangwa kwa mpangilio maalumu, vinapicha ya wanyama na watu wa jinsia mbalimbali hii inashiria kuwa ni elimu ya shule ya msingi.

Jengo la darasa lenye rangi nyeupe na rangi ya kijani mbele ya jengo hilo kuna miche mifupi iliyopandwa na kustawi vizuri kwa rangi ya kijani kibichi, nyuma ya jengo hilo kuna miti mirefu iliyostawi vizuri kwa rangi ya kijani kibichi ,hii inaashiria kuwa ni elimu ya shule ya msingi.

Mwanamke mmoja mwenye rangi nyeusi, amesimama mbele ya darasa; amevalia koti la suti jeusi, suruali ya kijivu pamoja na shati ya kijivu. Ameshika makaratasi meupe mkononi mwake pamoja na kalamu ya wino wenye rangi ya bluu. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya shule ya msingi.

Wanafunzi wa shule ya msingi waliovalia sare za rangi ya bluu na nyeupe, wameketi ndani ya chumba cha darasa wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao akiwafundisha juu ya mada fulani. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya shule ya msingi.

Ubao uliobandikwa vikaratasi mbalimbali vinavyotaja siku za wiki: Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa na Jumamosi. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya shule ya msingi.

Ukurasa wa kitabu namba arobaini na sita pamoja na arobaini na saba, wenye maandishi yenye rangi nyeusi pamoja na kijani wenye picha ya watoto mbalimbali wakifanya usafi wa mwili, kama vile kuchana nywele, kukata kucha, kuoga na kukausha nywele, hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya shule ya msingi.

Mafaili yenye rangi ya: bluu, njano, pinki pamoja na nyeupe; yamepangwa vizuri ndani ya kabati, pembeni kukiwa na kiti kilichotengenezwa kwa chuma na mbao. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya shule ya msingi.

Wanafunzi wa shule ya msingi waliovalia sare zenye rangi ya bluu na nyeupe wameketi darasani katika madawati yaliyotengenezwa kwa chuma na mbao, wanamsikiliza kwa makini mwalimu anayewafundisha somo la mwandiko, hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya shule ya msingi.

Eneo la wazi lenye viunga vya maua ya kijani kibichi, miti iliyostawi vizuri na kuchipua majani yenye rangi ya kijani kibichi kwa mbali kuna darasa lenye rangi nyeupe lililopauliwa kwa bati yenye rangi nyekundu. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya msingi.

Wanafunzi waliovalia mashati yenye rangi nyeupe na suruali nyeusi; wapo ndani ya darasa, wameketi katika viti na meza vilivyotengenezwa kwa chuma na mbao. Mbele yao kukiwa na ubao wenye rangi nyeusi na maandishi meupe. Wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao akiwafundisha. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya shule ya msingi.

Ukurasa wa kitabu cha mwanafunzi wenye rangi nyeupe na maandishi meusi pia kuna michoro yenye rangi mbalimbali, hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya shule ya msingi.

Ngazi zilizo unganisha jengo la chini na la juu zimeshikwa kwa nguzo imara mbele ya ngazi hizo kuna kiunga cha maua yaliyo stawi vizuri kwa rangi ya kijani kibichi, hii inaashiria kuwa ni elimu ya shule ya msingi.

Jengo refu lenye madarasa mengi lenye rangi nyeupe na bluu limeunganishwa kwa ngazi zenye rangi nyeupe, mbele ya jengo hilo kuna viunga vya maua vilivyostawi vizuri kwa rangi ya kijani kibichi hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya sekondari.

Ndani ya chumba maalumu cha kufanyia majaribio ya kisayansi yaani maabara, yenye meza ndefu zenye rangi nyeupe na bluu. Juu ya kila meza kukiwa na bomba kwa ajili ya kutolea maji wakati wa kufanya majaribio ya kisayansi. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya sekondari.

Chumba cha maabara chenye madirisha makubwa kwa ajili ya kupitisha hewa. Ndani kukiwa na viti vilivyopangwa kwa pamoja. Meza ndefu pamoja na mabomba kwa ajili ya kutolea maji wakati wa kufanya majaribio. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya sekondari.

Walimu wawili wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya ofisi wameketi katika viti na meza vilivyotengenezwa kwa mbao. Juu ya meza kukiwa na rundo la madaftari, vitabu na makaratasi mengine, hii inaashiria kuwa ni elimu ya shule ya sekondari.

Chumba cha darasa chenye meza za mbao ziliyojengwa kwa umbo zuri, pamoja na viti vyenye rangi ya bluu vilivyowekwa kwa mpangilio mzuri, juu ya meza kuna kompyuta mpakato, mbele ya darasa kuna ubao wenye rangi nyeupe, madirisha mapana yanayoingiza hewa safi wakati wa kujisomea, hii inaashiria kuwa ni elimu ya sekondari.

Maabara yenye meza ndefu zenye rangi nyeupe zilizojengwa kwa mpangilio mzuri na kabati zenye milango ya bluu, juu ya meza kuna bomba kwa ajili ya kutoa maji wakati wa majaribio; hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya sekondari.

Chumba cha maabara chenye meza ndefu zenye rangi nyeupe na makabati yenye milango ya bluu. Juu ya meza kuna mabomba kwa ajili ya kutolea maji wakati wa kufanya majaribio. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya sekondari.

Chumba cha maabara chenye madirisha makubwa ya kupitisha hewa safi wakati wa kufanya majaribio, kukiwa na meza ndefu zilizotengezewa kwa chuma na mbao juu ya meza moja kuna bomba na sinki kwaajili ya kumtolea maji wakati wa kufanya majaribio, hii inaashilia kuwa ni elimu ya sekondari.

Wasichana wawili wa shule ya sekondari waliovalia sketi nyeusi, mashati meupe na tai zenye mistari myeupe. Wapo ndani ya maktaba wanatafuta vitabu katika shelfu za makatba hiyo. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya sekondari.

Walimu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba, wanawake wawili wameshika bahasha za plastiki zenye rangi ya bluu na maandishi meupe, chini kuna maboksi yaliyohifadhi bahasha hizo. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya sekondari.

Watu wawili wapo ndani ya ofisi, mmoja ameketi katika kiti na meza vilivyotengenezwa kwa mbao juu ya meza kulikuwa kuna vitabu vyenye michoro na picha mbalimbali madaftari, mafaili na makaratasi, hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya sekondari.

Wanafunzi wa jinsia ya kike waliovalia masweta mekundu na sketi za buluu wapo ndani ya chumba cha darasa, wameketi ndani ya chumba cha darasa kilichotengenezwa kwa chuma na mbao wanaandika kwa makini mitihani yao hii ikionyesha kuwa ni elimu ya sekondari.

wasichana wawili wa shule ya sekondari waliovalia sketi nyeusi mashati meupe pamoja na tai yenye mistari myeupe, wapo ndani ya maktaba wanachagua vitabu vilivyopangwa katika shelfu hizo za maktaba, hii inaashiria kua hii ni elimu ya sekondari.

Ndani ya maabara kemikali zenye rangi mbalimbali kama vile orenji, nyeusi pamoja na bluu bahari vimechanganywa kwa kutumia vifaa mbalimbali vya kikemia, hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya sekondari.

Maabara safi yenye viti vilivyopangwa vizuri na meza zilizotengenezwa kwa mpangilio mzuri, ina madirisha makubwa kwa ajili ya kupitisha hewa wakati wa majaribio. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya sekondari.

Kitabu cha mwanafunzi cha kidato cha tatu cha somo la kemia chenye kava lenye rangi ya njano na bluu bahari kina maandishi yenye rangi ya bluu bahari na mekundu, picha ya mwalimu alievalia koti refu lenye rangi nyeupe akichanganya kemikali mbali mbali hii inaashiria kuwa ni elimu ya sekondari.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya kontena, wameshika bahasha za plastiki zenye rangi ya bluu na nyeupe. Chini kukiwa kuna maboksi yenye rangi ya khaki ambayo yamehifadhi mitihani. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya sekondari.

Madarasa yenye rangi nyeupe madirisha makubwa meusi yanayoingiza hewa safi, milango imara yenye rangi nyeusi mbele ya madarasa kukiwa na vimbweta vilivyotengenezwa kwa mbao, miti iliyopukutisha majani chini hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya sekondari.

Mwanamke mmoja yupo ndani ya ofisi, ameketi katika kiti na meza vilivyotengenezwa kwa mbao; juu ya meza kuna madaftari. Mwanamke huyo anasahisha madaftari hayo kwa kutumia kalamu yenye wini mwekundu, hii inaashiria kuwa ni elimu ya sekondari.

Chumba cha maabara chenye madirisha makubwa kwa ajili ya kupitisha hewa. Ndani ya chumba hicho kukiwa kuna meza ndefu na viti vilivyotengenezwa kwa chuma na mbao. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya sekondari.

Mwalimu mmoja wa jinsia ya kike amechuchumaa katika shelfu ya kuhifadhi vitabu akitafuta vitabu anavyohitaji kwa ajili ya matumizi yake, hii inaashiria kuwa ni elimu ya sekondari.

Madarasa yaliyotengenezwa kwa matofali ya kuchoma na bati lenye rangi ya kijani. Pembeni kukiwa na kamba iliyoanikwa masweta yenye rangi ya bluu. Kukiwa na majani yenye rangi ya kahawia na kijani kwa mbali. Haya ni mazingira ya shule ya sekondari.

Mwanaume mmoja aliyevalia suti nyeusi, shati jeupe na tai nyekundu. Amesimama pembeni ya ubao akitoa maelekezo kuhusu mfumo wa mmeng’enyo wa binadamu, hii inaashiria kuwa ni elimu ya sekondari.

Mwanamke mmoja yupo ndani ya ofisi ameketi katika viti na meza zilivyotengezwa kwa mbao, juu ya meza kuna madaftari, mwanamke huyo anasahihisha madaftari, hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya sekondari.

Wanafunzi wa shule ya sekondari waliovalia sare zenye rangi nyeusi na mashati meupe, wapo katika chumba cha kujibia mitihani, kila mmoja anajibu mtihani wake kwa umakini mkubwa; hii inaashiria kuwa ni elimu ya sekondari.

Kitabu cha kemia cha kidato cha tatu cha mwanafunzi. Chenye kava lenye rangi ya njano na rangi ya bluu bahari. Kina picha ya mwalimu aliyevaa koti la mikono mirefu jeupe. Yupo ndani ya maabara akichanganya kemikali mbalimbali. Hii inaashiria kuwa, hii ni elimu ya sekondari.

Bweni la wanafunzi wa sekondari lenye vitanda vilivyobebana vilivyopangwa kwa utaratibu maalum. Vitanda hivyo vimetandikwa kwa mashuka nadhifu yenye rangi ya pinki. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya sekondari.

Jengo refu lenye madarasa mengi lenye rangi ya blue na nyeupe juu limeelezekwa kwa mabati ya rangi ya bluu, mbele ya jengo hilo kuna mti mkubwa uliostawi vizuri wenye rangi ya kijani kibichi hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya sekondari.

Mwanaume mmoja aliyevalia suti yenye rangi nyeusi, shati jeupe na tai ya pinki, amesimama pembeni ya ubao unaoonesha mfumo wa mmeng'enyo wa binadamu, hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya sekondari.

Chumba chenye rangi ya dhambarau. Kuna vitanda vitatu vilivyobebana. Meza pamoja na kiti. Madirisha mapana yanayopitisha hewa safi, yametufunikwa kwa mapazia mazuri yenye mauamaua. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya Sekondari.

Wanaume wawili wamesimama mbele ya meza yenye bahasha za plastiki yenye rangi ya bluu pamoja na bahasha za khaki, wanahifadhi mitihani hiyo kwa umakini mkubwa hii inaashiria kuwa ni elimu ya sekondari.

Darasa kubwa lenye madirisha mapana, viti na meza vimepangwa kwa mpangilio mzuri viti vina rangi ya bluu, juu ya kila meza kuna kompyuta mpakato mbele ya darasa kuna ubao wenye rangi nyeupe hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya shule ya sekondari.

Jengo refu lenye muundo wa ghorofa lenye rangi nyeupe na ya bluu, juu limeezekwa kwa bati lenye rangi ya bluu, mbele ya jengo hilo kuna viunga vya maua yaliyostawi kwa rangi nzuri ya kijani kibichi. Hii inaashiria kuwa hili ni elimu ya sekondari.

Kitabu cha mwanafunzi cha kidato cha tatu cha somo la kemia chenye kava lenye rangi ya njano na ya bluu bahari. Kina picha ya mwanafunzi aliyevalia koti refu jeupe akiwa maabara akichanganya kemikali mbalimbali; hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya sekondari.

Kitabu cha mwanafunzi cha kidato cha tatu cha somo la baiolojia, chenye kava la rangi ya njano pamoja na kijani, kukiwa na picha ya daktari akizungumza na magonjwa. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya sekondari.

Kundi la wanawake na wanaume wapo ndani ya darasa wamesimama mbele ya darasa, juu ya meza kukiwa na bahasha zenye rangi ya kijani ambazo zimehifadhi mitihani. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya sekondari.

Wasichana watatu waliovalia tishoti za rangi ya Orenji na mwanamume mmoja hawakezi katika kiti cha kunyolea. Msichana mmoja akimnyoa mwanamume huyo kwa kutumia mashine ya umeme. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya juu.

Vijana wa jinsia ya kike na ya kiume; waliovalia barakoa zenye rangi ya bluu, wapo ndani ya chumba cha darasa, wameketi katika viti wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao, akitoa maelezo juu ya jambo fulani. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya chuo kikuu.

Wanafunzi wa chuo kikuu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba cha darasa wakimsikiliza kwa makini muhadhiri aliyesimama mbele yao hii inaashiria kuwa ni elimu ya chuo kikuu.

Vijana wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba maalumu chenye madirisha makubwa yanayopitisha hewa safi. Juu ya meza kukiwa na kompyuta mpakato, kila mmoja anajisomea kwa makini sana, hii inaashiria kuwa ni elimu ya chuo kikuu.

Wasichana watatu wa chuo kikuu, wapo ndani ya chumba chao cha kulala, mmoja amelala kitanda cha chini, na mwingine amekaa kitanda cha juu, mwingine yuko akitafuta nguo katika kabati, lililo pangwa nguo kwa mpangilio mzuri. Hii ina ashiria kuwa ni elimu ya chuo kikuu.

Wanafunzi wa jinsia ya kike na ya kiume waliovalia sare za rangi ya bluu bahari na nyeupe wapo ndani ya darasa, wameketi katika viti vilivyotengenezwa kwa chuma na mbao wakimsikiliza kwa makini mhadhiri aliyesimama mbele yao. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya chuo cha kati.

Wanafunzi wa chuo kikuu wapo ndani ya chumba cha darasa, wameketi katika viti vya plastiki. Mbele amesimama mhadhiri akitoa maelekezo juu ya jambo fulani. Wanafunzi hao wanasikiliza kwa makini. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya chuo kikuu.

Wasichana wanne na mwanamke mmoja wameketi katika kimbweta, juu ya kimbweta kukiwa kuna kompyuta mpakato wakijadili kuhusu jambo fulani. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya chuo kikuu.

Mwanamke mmoja yupo ndani ya ofisi ameketi katika kiti chenye rangi nyeusi juu ya meza kukiwa na mafaili, gazeti, vitabu pamoja na vifaa vingine, hii inaashiria kuwa ni elimu ya chuo kikuu.

Wanafunzi wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba, wameketi katika viti juu ya meza kukiwa na kompyuta mpakato, makaratasi pamoja na kalamu. Wanaangalia kwa makini katika kioo cha kompyuta hiyo mpakato. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya chuo kikuu.

Wanafunzi wa chuo kikuu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba cha darasa, wameketi katika viti vya plastiki vyenye rangi ya bluu wanamsikiliza kwa makini mhadhiri aliye simama mbele yao, amevalia koti jeusi na suruali ya kijivu. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya chuo kikuu.

Wanafunzi waliovalia sare zenye rangi za zambarau na njano, wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa mbao. Wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao, hii inaashiria kuwa ni elimu ya shule ya msingi.

Mwanafunzi wa chuo cha kati wapo ndani ya chumba maalumu cha kufanyia mtihani wamevalia suti zenye rangi ya bluu pamoja na mashati meupe kila mmoja akiangalia kwa makini karatasi yake ya mtihani, hii inaashiria kuwa ni elimu ya chuo cha kati.

Wanafunzi wa chuo kikuu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba cha darasa, wameketi katika viti vilivyotengenezwa kwa chuma na mbao wanaangalia kwa makini mchoro wa gari ulio mbele yao huku muhadhiri aliye simama mbele yao akiutolea ufafanuzi mchoro huo, hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya chuo kikuu.

Wanafunzi wa jinsia ya kike na ya kiume, wapo ndani ya chumba cha darasa; wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa chuma na mbao. Juu ya kila dawati kuna mtihani, kila mwanafunzi anajibu mtihani wake kwa umakini mkubwa. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya chuo kikuu.

Wanafunzi waliovalia sare zenye rangi ya zambalau na mashati yenye rangi ya njano, wameketi kwenye madawati yaliyotengenezwa kwa mbao wanamskiliza kwa makini mwalimu anayewafundisha aliyesimama mbele yao, hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya shule ya msingi.

Wanafunzi wa chuo cha kati waliovalia suti zenye rangi ya bluu, nyeusi pamoja na mashati meupe wapo ndani ya chumba maalumu cha kufanyia mtihani kila mmoja ameangalia katika mtihani wake kwa umakini mkubwa hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya chuo cha kati.

Wanafunzi wa chuo kikuu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo katika chumba maalumu cha kufanyia mikutano, wameketi katika viti vyenye rangi nyekundu, kila mmoja ameshika karatasi nyeupe wakimsikiliza kwa makini muhadhiri aliyesimama katikati yao akiwapa ufafanuzi kuhusu jambo fulani hii inaashilia kuwa hii ni elimu ya chuo kikuu.

Wanafunzi wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba cha darasa, wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa chuma na mbao. Mbele yao kuna ubao na mhadhiri amesimama akitoa ufafanuzi katika picha iliyo katika ubao huo. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya chuo kikuu.

Wanaume wawili wako ndani ya chumba cha darasa, wameketi katika viti vyenye rangi nyeusi; juu ya meza kukiwa na tarakilishi pamoja na vifaa vingine. Wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao, akitoa ufafanuzi juu ya jambo fulani. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya chuo kikuu.

Vijana wawili wapo ndani ya chumba wameketi juu ya viti vilivyotengenezwa kwa chuma na mbao, juu ya meza kukiwa na tarakilishi pamoja na kompyuta mpakato kila kijana akiwa makini kuangalia katika kompyuta mpakato, hii inaashiria kuwa ni elimu ya chuo kikuu.

Vijana wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba cha darasa wameketi katika madawati yaliyo tengenezwa kwa chuma na mbao wanamsikiliza kwa makini, muhadhiri aliyesimama mbele yao akiwapa maelekezo kuhusu mada fulani, hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya chuo kikuu.

Wanafunzi wa chuo kikuu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba cha darasa chenye madirisha makubwa yanayopitisha hewa safi, mbele yao mhadhiri amesimama akitoa ufafanuzi juu ya jambo fulani.

Wanafunzi wa chuo kikuu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya darasa wameketi katika viti vilivyotengenezwa kwa mbao juu ya meza kukiwa na kompyuta mpakato, wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao akitoa ufafanuzi juu ya jambo fulani. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya chuo kikuu.

Wanafunzi waliovalia vitambulisho vyenye kamba yenye rangi nyekundu wapo ndani ya chumba. Juu ya meza kukiwa na kompyuta mpakato pamoja na swichi za kuchomekea nyaya mbalimbali wakiangalia kwa makini katika kioo cha kompyuta mpakato hiyo, hii inaashiria kuwa wanafuatilia jambo fulani, hii inaashiria kuwa ni elimu ya chuo kikuu.

Wanafunzi wa chuo kikuu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya darasa wameketi katika viti, juu ya meza kukiwa kuna; kompyuta mpakato, madaftari pamoja na chupa za maji. Wanamsikiliza kwa makini mhadhiri aliyesimama mbele yao anayewafundisha kuhusu mada fulani. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya chuo kikuu.

Kundi la wanawake wapo ndani ya darasa wameketi katika viti juu ya meza kukiwa na vitabu, mafaili, mabegi pamoja na makopo ya maji. Wanamsikiliza kwa makini mwalimu wa jinsia ya kiume aliesimama mbele yao akitoa ufafanuzi juu ya jambo fulani. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya chuo cha kati.

Wanafunzi wa chuo kikuu wapo ndani ya chumba cha darasa wameketi katika viti, wakimsikiliza kwa makini mhadhiri aliyesimama mbele yao akitoa ufafanuzi juu ya jambo fulani. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya chuo kikuu.

Kundi la wanawake na wanaume, baadhi wakiwa wamevalia barakoa, wapo ndani ya chumba cha darasa, mbele kuna mwalimu amesimama akiwafundisha juu ya jambo fulani; Hii inaashiria kuwa ni elimu ya chuo kikuu.

Wanawake wapo ndani ya chumba cha darasa wameketi katika viti vya plastiki wakimsikiliza kwa makini mhadhiri aliyesimama mbele yao aliyevalia suti nyeusi na shati jeupe. Juu ya meza kukiwa kuna makaratasi, madaftari na vifaa vingine. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya chuo kikuu.

Wanafunzi wa chuo kikuu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba cha darasa, wameketi katika viti vyenye rangi ya kijani, mbele yao kuna meza yenye kompyuta mpakato pamoja na begi la mhadhiri; wanamsikiliza kwa makini mhadhiri aliyesimama mbele yao akiwafafanulia kuhusu jambo fulani; hii inaashiria kuwa ni elimu ya chuo kikuu.

Kundi la wanafunzi wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba cha darasa, wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao akitoa ufafanuzi juu ya jambo fulani. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya chuo.

Vijana wa jinsia ya kike na ya kiume, wapo nje ya jengo wameshika kompyuta mpakato, madaftari, karamu na vitabu wanajadiliana kuhusu jambo fulani, hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya chuo kikuu.

Wanafunzi wa chuo kikuu, wa jinsia ya kike na ya kiume; wameketi katika kimbweta. Juu ya kimbweta kukiwa kuna kompyuta mpakato, mabegi pamoja na madaftari, wakijadili masuala mbalimbali ya kitaaluma. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya chuo kikuu.

Vijana wa chuo kikuu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba cha tarakirishi kijana mmoja anaelekezwa kwa makini sana na mwalimu wa somo hilo. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya chuo kikuu.

Vijana wa jinsia ya kike na kiume wameketi katika kimbweta chenye rangi ya kijani, juu ya kimbweta kukiwa na kompyuta mpakato, pochi pamoja na daftari, wakijadili maswala mbalimbali ya kielimu, hii inaashiria kuwa ni elimu ya chuo kikuu.

Wanafunzi wa chuo kikuu wa jinsia ya kike na kiume wameketi katika kimbweta, juu ya kimbweta kuna kompyuta mpakato, madaftari pamoja na makaratasi wanajadili kuhusu mada fulani, hii inaashiria kuwa ni elimu ya chuo kikuu.

Wasichana watatu walio valia tisheti za rangi ya orenji, msichana mmoja ameshika mashine ya kunyolea akimnyoa mwanaume mmoja aliyekaa mbele yake. Hii inaashiria kua hii ni elimu ya chuo cha kati.

Wanafunzi wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba cha kuhifadhi tarakilishi, wameketi katika viti juu ya meza kukiwa na tarakilishi. Mwanafunzi mmoja anafundishwa kwa makini zaidi na mwalimu wa kozi hiyo. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya chuo kikuu.

Wanafunzi wa chuo kikuu wapo ndani ya chumba maalumu cha kujisomea chenye madirisha makubwa yanayopitisha hewa safi, wameketi katika viti na meza vilivyotengenezwa kwa mbao. Wakimsikiliza kwa makini mhadhiri yaliyesimama mbele yao akitoa ufafanuzi juu ya jambo fulani. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya chuo kikuu.

Wasichana watatu wapo ndani ya chumba chao cha kulala, chumba hicho kikiwa na vitanda vilivyo bebana pamoja na makabati waliyo hifadhi nguo kwa mpangilio mzuri. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya chuo kikuu.

Wanafunzi wa chuo kikuu wa jinsia ya kike na kiume wapo ndani ya darasa, wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa chuma na mbao, wakisikiliza kwa makini mwalimu wao. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya chuo kikuu.

Kundi la watu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba wameketi katika viti vya plastiki vyenye rangi ya bluu na nyeupe. Katika ukuta kuna shelfu za vitabu vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri, wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya chuo kikuu.

Wanafunzi wa chuo kikuu wa jinsia ya kike na ya kiume wameketi chini ya mti mmoja akiwa ameshika kompyuta mpakato huku mwingine akieleza kwa makini kutoka katika kompyuta hiyo mpakato, hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya chuo kikuu.

Vijana wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba cha darasa. Mbele kukiwa na ubao mweupe .Wakimsikiliza kwa makini mhadhiri aliyesimama kati kati yao akitoa maelekezo juu ya jambo fulani. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya chuo kikuu.

Wanafunzi wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya darasa, wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa chuma na mbao. Wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao, hii inaashiria kuwa ni elimu ya chuo kikuu.

Wanafunzi wa chuo kikuu wapo ndani ya chumba cha darasa, wameketi katika viti vyenye rangi ya kijani na meza za mbao. Wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao, akiwafundisha kuhusu mada fulani. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya chuo kikuu.

Wanafunzi wa chuo kikuu wajinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya darasa wameketi katika viti wakimsikiliza kwa makini mhadhiri aliye simama mbele yao, akitoa ufafanuzi juu ya jambo fulani hii inaashiria kuwa ni elimu ya chuo.

Wanafunzi wa chuo kikuu wapo ndani ya chumba maalumu cha kujisomea yaani maktaba kila mmoja ameketi katika kiti na meza yake akijisomea kwa makini sana. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya chuo kikuu.

Wanafunzi wa chuo kikuu wa jinsia ya kike na kiume wameketi katika kimbweta chenye rangi ya kijani, juu ya kimbweta kukiwa kuna kompyuta mpakato, mabegi pamoja na madaftari wanajadili kuhusu mada fulani. Hii inaashiria kua hii ni elimu ya chuo kikuu.

Wanafunzi wa chuo kikuu wapo ndani ya darasa wameketi katika viti venye rangi ya kijani, Mbele yao kukiwa na meza, juu ya meza kukiwa na kompyuta mpakato wakimsikiliza kwa makini muhadhiri aliyesimama mbele yao akiwapa maelezo juu ya maada fulani , Hii inaashiria kuwa ni elimu ya chuo kikuu.

Wanafunzi wa chuo cha kati waliovalia matisheti ya orenji wapo ndani ya chumba cha darasa wameketi katika viti meza zenye rangi nyeupe, juu ya meza kulikuwa kuna daftari makaratasi pamoja na mashine zingine wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao aliyevalia koti lenye rangi nyeupe, hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya chuo cha kati.

Wanafunzi wa chuo kikuu wa jinsia ya kike na kiume wapo ndani ya chumba cha darasa wameketi katika meza zilizotengenezwa kwa chuma na mbao, wanamsikiliza kwa makini mhadhiri aliyesimama mbele yao aliyevalia kitambulisho anayewafundisha kuhusu mada fulani, hii inaashiria kuwa ni elimu ya chuo kikuu.

Wanafunzi wa jinsia ya kike wapo ndani ya chumba cha darasa. Wamevalia tisheti zenye rangi ya orenji. Wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao, aliyevalia koti jeupe. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya chuo.

Vijana wawili wa jinsia ya kiume wapo ndani ya chumba wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa chuma na mbao juu ya meza kukiwa na kompyuta mpakato kila mmoja akiangalia kwa makini juu ya kompyuta mpakato hii ikishiria kuwa ni elimu ya chuo kikuu.

Kundi la wanafunzi wa chuo kikuu wapo ndani ya darasa wameketi katika viti vya plastiki wamegawanywa katika makundi mbalimbali wakifanya majadiliano ya mada fulani, hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya chuo kikuu.

Wanafunzi chuo kikuu waliovalia majoho lenye rangi nyeusi na mistari mekundu, wanarusha vikofia angani kufurahi kuhitumu kwao hii inashiria kuwa ni elimu ya chuo kikuu.

wanaume wawili wapo ndani ya chumba cha darasa wameketi katika viti vya rangi nyeusi juu ya meza kukiwa tarakilishi wanamsikiliza kwa makini mwalimu wa kike aliyesimama mbele yao akitoa ufafanuzi kuhusu mada fulani hii inaashiria kuwa ni elimu ya chuo.

Wanaume waliovalia makoti marefu yenye rangi ya bluu wapo ndani ya karakana maalumu ya kutengenezea magari. Mbele yao kukiwa na gari bovu linalohitaji marekebisho. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya ufundi.

Ndani ya chumba cha kuhifadhi tarakilishi, watu wamekaa kila mmoja katika tarakilishi yake, wanasoma kwa makini maandishi yaliyopo katika kioo cha tarakilishi hiyo, hii inaashiria kuwa ni elimu ya mafunzo ya chuo cha ufundi.

Wanafunzi wa jinsia ya kike na ya kiume, wapo ndani ya chumba maalumu cha kujisomea. Wamevalia makoti marefu yenye rangi ya bluu na maandishi meupe mgongoni, kila mmoja akiwa anajisomea kwa makini katika daftari lake. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya mafunzo ya ufundi stadi.

Kijana wa kiume aliyevalia kofia nyeusi, shati la mikono mirefu lenye rangi ya bluu na kizibao chenye rangi ya kijani kibichi, yupo ndani ya chumba chenye mashine mbalimbali ameshika mashine moja na kubonyeza kitufe chenye rangi nyekundu kilichopo katika mashine hiyo, hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Vijana waliovalia makoti marefu yenye rangi ya bluu na maandishi meupe mgongoni, wameketi katika viti vilivyotengenezwa kwa chuma na mbao; ndani ya chumba cha tarakilishi. Mwalimu aliyevalia sweta jeusi, anasimama na kuangalia kwa umakini mkubwa. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Mwanamke mmoja aliyevalia koti refu lenye rangi ya bluu na maandishi meupe mgongoni, amesimama ndani ya chumba maalumu chenye mashine na vifaa mbalimbali. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya mafunzo ya ufundi stadi.

Vijana wa jinsia ya kiume, waliovalia makoti marefu ya rangiu bluu wakiwa ndani ya chumba cha kufanyia majaribio. Juu ya meza kukiwa kuna swichi na vifaa mbalimbali vya umeme. Hii inaashiria kua ni elimu ya ufundi.

Wanaume wanne wapo ndani ya hema lililo tengenezwa kwa maturubai yenye rangi nyeupe, wanaangalia kwa makini kifaa kama meza kilicho mbele yao, mwanaume mmoja ameshika nyaya zinazounganikana na kifaa hicho. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Vijana wanne waliovalia makoti marefu yenye rangi ya bluu na glavu yenye rangi ya njano, wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama katikati yao; aliyevalia koti lenye rangi nyeupe. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya mafunzo ya ufundi stadi.

Wanaume waliovalia barakoa wapo ndani ya darasa mbele yao kukiwa na ubao wenye rangi nyeusi, juu ya meza kukiwa na vipande vya mbao wanavyotumia kutengeneza meza za aina mbalimbali, hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Wanafunzi wa jinsia ya kike na ya kiume waliovalia makoti marefu yenye rangi ya bluu yenye maandishi meupe mgongoni wakiwa ndani ya chumba kila mmoja ameketi katika meza yake juu ya meza kukiwa na kiboksi chenye rangi ya bluu ,hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Vijana wakiume walio valia makoti marefu yenye rangi ya blue na maandishi meupe mgongoni, kila mmoja ameketi katika kiti mbele yake kukiwa na tarakilishi kila mmoja anaangalia tarakilishi yake kwa umakini mkubwa hii inaashiria kuwa ni elimua ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Vijana wakike na wakiume waliovalia vizibau vya rangi ya machungwa na rangi ya kijani iliyopauka, wanaendelea na ujenzi wa jengo kwa kutumia vyuma mbalimbali, hii inaashiria kuwa ni elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Vijana waliovalia makoti marefu yenye rangi ya bluu na maandishi meupe mgongoni, wapo ndani ya chumba wameketika katika viti juu ya meza kukiwa na prastiki yenye rangi ya bluu juu yake ikiwa na simu, kila mmoja anatengeneza simu yake kwa umakini mkubwa, hii inaashilia kuwa hii ni elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Mwanamke mmoja aliyevalia koti refu lenye rangi ya bluu na maandishi meupe mgongoni amesimama ndani ya chumba chenye mashine mbalimbali, ameshika nyaya aliyoiunganisha kutoka kwenye kifaa kimoja chenye rangi ya bluu hii inaashiria kuwa ni elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Wanafunzi wawili wa chuo cha ufundi stadi wapo ndani ya chumba maalumu, wakiunganisha nyaya mbalimbali katika vifaa maalumu, hii inaashiria kuwa ni elimu ya mafunzo ya ufundi stadi.

Vijana wa chuo cha ufundi walio valia makoti marefu yenye rangi ya bluu, wapo ndani ya darasa kila mmoja amefungua simu kwa ajili ya kuirekebisha, hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Wanawake wawili wapo ndani ya chumba fulani wameketi katika viti vilivyotengenezwa kwa chuma juu ya meza kukiwa na kisanduku chenye rangi ya bluu. Mwanamke mmoja ameshikilia nyaya zenye rangi nyeusi, hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Vijana wa jinsia ya kike na ya kiume; waliovalia makoti marefu yenye rangi ya bluu na maandishi meupe mgongoni, wapo ndani ya chumba wameketi katika viti, juu ya meza kukiwa na madaftari, vitabu pamoja na vifaa vingine vya kielektroniki. Kila mmoja anasoma katika daftari lake kwa makini. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Wanaume wanne wapo ndani ya chumba maalumu wamevalia makoti marefu na barakoa zenye rangi nyeupe, mbele yao kukiwa na mfano wa meza huku mwingine akiwa ameshika mtambo maalumu. Hii inaashiria ni elimu ya ufundi stadi.

Vijana waliovalia makoti marefu yenye rangi ya bluu na maandishi meupe; wapo ndani ya chumba, juu ya meza kukiwa na nyaya mbalimbali zinazotumia umeme na kisanduku chenye rangi ya bluu. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Wanawake wawili wapo ndani ya chumba, juu ya meza kukiwa na kisanduku chenye rangi ya bluu. Mwanamke mmoja ameshika nyaya anaunganisha katika kisanduku hicho. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Msichana aliyevaa koti refu lenye rangi ya buluu, akiwa ndani ya chumba chenye mashine. Akiangalia kwa makini golori ya njano iliyopo ndani ya bomba iliyopo mbele yake. Hii inaashiria kuwa, elimu ya mafunzo ya ufundi stadi.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya chumba, juu ya meza kukiwa na tarakilishi zilizowashwa. Kila mmoja anaangalia kwa makini katika tarakilishi hiyo; pembeni kuna ubao wenye rangi nyeupe. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Vijana sita wapo ndani ya darasa wameketi katika viti, juu ya meza kukiwa na vifaa vya kielektroniki. Kila mmoja anachunguza kifaa chake kwa makini. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Mwanaume mmoja aliye valia koti refu lenye rangi ya bluu na fulana nyeupe, yupo ndani ya chumba maalum cha kufanyia majaribio. Hii inaashiria kua ni elimu ya mafunzo ya ufundi stadi stadi.

Vijana wawili waliovalia makoti marefu yenye rangi ya bluu, wapo ndani ya chumba maalumu cha kufanyia majaribio ya umeme, wakiunganisha nyaya katika kifaa maalumu hii inaashiria kuwa ni elimu ya mafunzo ya ufundi stadi.

Mwanaume mmoja yupo ndani ya chumba chenye mashine mbalimbali, amevalia kofia nyeusi pamoja na kizibao chenye rangi ya kijani mpauko. Ameshikilia mashine na kubonyeza kitufe kilichopo katika mashine hiyo. Hii inaashiria ni elimu ya ufundi stadi.

Vijana watatu wa jinsia ya kiume na wa kike mmoja wapo ndani ya chumba wameketi katika viti juu ya meza kukiwa na kompyuta mpakato, kila mwanafunzi akiwa makini na kufanya kazi aliyopewa na mwalimu wake hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wako ndani ya darasa. Wameketi katika viti vilivyotengenezwa kwa mbao. Juu ya meza kuna kalamu na makaratasi. Wanammsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Vijana wanne wapo ndani ya chumba cha kufanyia majaribio. Wanaangalia kwa makini katika kifaa kimoja kilichopo juu ya meza. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya ufundi.

Vijana walio valia makoti na miwani ya plastiki, wapo ndani ya chumba cha kufanyia majaribio, wakichomelea vyuma kwa kutumia umeme juu ya meza. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya chuo cha kati.

Kijana mmoja, akiwa ndani ya chumba maalumu, aliyevalia tisheti yenye rangi nyeupe na kofia yenye rangi ya kijani, ameshika mashine akiisafisha. Hii inaashiria kuwa, hii ni elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Vijana wa jinsia ya kike na ya kiume waliovalia makoti marefu yenye rangi ya bluu wakiangalia kwa makini mashine iliowekwa juu ya meza. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya mafunzo ya ufundi stadi.

Vijana watatu waliovalia makoti marefu yenye rangi ya bluu wameketi katika viti na meza, kila mtu mezani kwake akiwa na mashine maalumu anayotakiwa kuifanyia ukarabati. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya mafunzo ya ufundi stadi.

Vijana waliovalia makoti ya bluu wapo ndani ya chumba juu ya meza kukiwa na tarakilishi, vijana hao wanatumia tarakilishi hizo kwa umakini mkubwa, hii inaashiria kuwa ni elimu ya ufundi.

Vijana waliovalia makoti marefu yenye rangi ya bluu na maandishi meupe kwa nyuma, mwanamke mmoja aliyevaa nguo za kitenge wote wanaangalia tarakilishi zao kwa umakini mkubwa, hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Vijana wanne wapo ndani ya chumba cha darasa, wameketi katika viti na meza vilivyotengenzwa kwa chuma na mbao. Juu ya meza kukiwa na kompyuta mpakato, makaratasi, madaftari pamoja na mafaili. Kila mwanafunzi anaangalia kwa makini katika kompyuta yake mpakato. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Vijana watatu walio valia makoti ya bluu na yarangi ya kijani wapo ndani ya chumba cha kuhifadhi tarakilishi, wakitengeneza tarakilishi hizo. Hii inaashiria kua ni elimu ya mafunzo ya ufundi stadi

Vijana wa jinsia ya kike na ya kiume, waliovalia makoti marefu yenye rangi ya bluu na maandishi meupe mgongoni, wameketi ndani, juu ya meza kukiwa kuna begi, plastiki yenye rangi ya bluu pamoja na simu inayotengenezwa, hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Mwanaume aliyevalia koti refu lenye rangi ya bluu akiwa ndani ya gari, anatengeneza gari hilo. Hii inaashiria kuwa ni elimu ya ufundi stadi.

Watoto wawili waliovalia matisheti ya rangi ya orenji na rangi ya bluu yenye maandishi meupe kwa mbele pia wamevalia barakoa wanaangalia mashine iliyo juu ya meza yenye rangi nyekundu, nyeusi pamoja na nyaya zenye rangi ya njano hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Vijana wa jinsia ya kike na wa kiume waliovalia makoti marefu yenye rangi ya bluu, wapo ndani ya chumba maalumu cha kufanyia majaribio. Juu ya meza kukiwa na rimoti, nyaya na vitu mbalimbali vinavyohusiana na umeme, hii inaashiria kuwa ni elimu ya ufundi.

Wanafunzi wa jinsia ya kike na ya kiume waliovalia makoti marefu yenye rangi ya bluu na maandishi meupe. Wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama katikati yao amevalia koti refu lenye rangi nyeupe, akiwapa ufafanuzi kuhusu jambo fulani. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi na mafunzo ya ufundi wapo ndani ya chumba. Umevalia makoti marefu yenye rangi ya bluu na maandishi meupe mgongoni. Kila mmoja, juu ya meza yake, ana simu ambayo anaitengeneza kwa umakini mkubwa. Hii inaashiria kuwa hii ni elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.